Kuna wachezaji wawili wa timu mbili, mmoja amevaa shati ya buluu mwingine amevaa shati ya manjano. Mwenye amevaa shati ya buluu ako na mpira. Kuna wachezaji wawili nje ya uwanja huu. Kuna pahali ambapo pia watu hukaa kuangalia mpira, lakini hakuna mtu yeyote.

Kuna maandishi yalioandikwa kwa wino mwekundu. Maandishi haya yanaonyesha chama cha Jubilee Mbele Pamoja. Kuna ndege aliyebeba mmea kwenye mdomo wake.

Ufuoni mwa bahari kuna nyumba kadhaa na kuna watu kadhaa pia, bahari hii imepandwa mimea anuwai kama vile minazi.